Kibanda kimeonyeshwa kikiwa na aina mbalimbali za vyakula katika makundi tofauti na kugawanywa kwa sehemu kwa kutumia mipaka. Tunaona viazi na vitunguu vikiwa vimepangwa kwa kiasi kidogo ili kurahisisha uuzaji. Huku kukiwa na nyanya ingawa zinaonekana kuwekwa kulingana na ukubwa.